Kuna kreti zilizoweka kwenye shelf kwenye shelfu kuna karatasi shashi kuna sahani , kuna chupa , kuna machungwa na kuna kamba zilizoshuka kwenye shelfu .